Hapa panaonekana kuwa pana mazingaombwe mbalimbali, ya kiganga. kuna vipuro, koro, taulo na simu. Panaonekana kwa mbali pameanikwa vitu mbalimbali, za kiuganga.

Hili ni tembejeo la maji na bomba zake. Panaonekana kuna mitungi, raiya wa kigeni na wanakijiji. Wanasherehekea ufumbuo wa huo mhango wa maji.

Hili ni debe linaonekana kubeba dawa ya kifafa, kuna maagizo ya jinsi ya kutumia dawa hiyo na linaonekana limeekwa katika debe jeupe na safi sana.

Watoto wawili ambao wanaonekana kunawa mikono. Mmoja mkubwa akimnawisha mdogo wake.

Hili ni hema, panaonekana kuwa na watu mbalimbali na wauguzi, muuguzi anaonekana kumpa chanjo mgonjwa ambaye amekaa naye karibu.

Hawa ni madaktari ambao wako hospitalini, pembeni kunaonyesha kuna mgonjwa ambaye yuko karibu kufanyiwa upasuaji, kuna vifaa vingi hapa mno.

Hapa kunaonekana kunamafuriko ambayo ni mengi zaidi. Watu wengi imewalazimu kusafiri kwa kutumia vyombo mbalimbali, kuna magari, wengine wameamua kutumia baisikeli na pikipiki kwa usalama wa usafiri wao.

Huyo ni Babu. Anaonekana kushika panga na kukata piguaro fidogo-fidogo ili kweza kuunda dawa za kienyeji. Babu amejifunga shanga la kitamaduni za kaya.